Bwawa kubwa la maji, likiwa na kituo cha kuzalisha umeme kilicho sehemu ya chini karibu na bwawa. Kituo hiki kina minara mirefu miwili na majengo kadhaa ya kiteknolojia; yanayohusiana na uzalishaji na usambazaji wa umeme.

Mtambo wa kuzalisha nishati ya mvuke, kuna mitambo mingi inayotoa mvuke mzito upande wa kupanda juu angani kupitia mabomba na mitambo mikubwa ya kusambaza joto kutoka ardhini. Mandhari ni ya mawingu mazito na mlima unaonekana kwa umbali. Hii ni sehemu ya viwanda vinavyotumia rasilimali za asili hasa joto kutoka kwenye ardhi kuzalisha umeme na nishati mbadala.

Inaonyesha kituo cha umeme wa juu ambacho kinahusika na kusambaza kiwango cha umeme kutoka kwenye njia kuu za usambasaji kuenda kwenye maeneo ya matumizi kama viwanda au makazi. Anga linaonekana kuwa na mawingu likiashiria hali ya hewa ya mawingu au mvua.

Mvulana akijaza maji kwenye mitungi ya plastiki karibu na mfereji mchafu uliojaa taka. Mazingira ni duni na watu wachache wanaonekana mbali wakichota maji. Pia hali inaonyesha changamoto ya upatikanaji wa maji safi katika maeneo ya mabanda au yenye huduma duni za maundu mbinu ya maji.

Mandhari huonyesha mchanganyiko wa maendeleo ya kisasa na mazingira ya asili. Majengo marefu yanaonekana nyuma ya savana iliyojaa wanyama pori. Mandhari hii ya kipekee inasisitiza umuhimu wa kutunza ikolojia huku tukisonga mbele kimaendeleo.

Tukio rasmi linaloendeshwa chini ya hema jeupe linaloonekana kuwa la serikali ya kaunti ya Nairobi. Kuna bango la kijani upande wa kulia lenye nembo ya serikali ya maandishi Nairobi city county . Inaonyesha ushirikiano wa jamii na serikali katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo.

Swara hawa wanaonekana kuwa katika hifadhi ya wanyama na wanaonekana kutulia baadhi wakila nyasi na wengine wakitazama huku na kule kwa tahadhari. Kuna mti wa savanah hapo katikati ya picha ambao umeumbwa na mwavuli na ni wa kawaida sana katika maeneo ya Serengeti.

Athari za mafuriko katika makazi ya watu ambapo mtu mmoja amesimama karibu na kibanda kilichoharibika, huku maji yenye matope yakiwa yamejaa eneo ya chini. Tukio hili linaonyesha changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na upungufu wa mipango dhabiti ya matumizi wa ardhi.

Jua linapotua nyuma ya mtibungati au mwate uliosimama peke yake. Mandhari hii ni ya kuvutia sana; ikiwa na anga ya rangi ya machungwa na giza linaloanza kutanda. Hali hii inaashiria utulivu na uzuri wa asili ya kiafrika.

Watoto wameketi sakafuni, wakifurahia chakula cha mchana, katika eneo lenye ukuta wa rangi ya bluu. Mandhari, inaashiria jitihada za usaidizi wa kijamii, upande wa kuhifadhi mazingira na usimamizi wa rasilimali. Huduma kama hizi, zinaweza kuimarisha kwa kutumia nishani safi, usindikizaji wa taka na kilimo hai, kwa upatikanaji endelefu wa lishe bora.

Njia hii, ya kupendeza, inayopita katikati ya msitu wenye uhai mwingi, inaonyesha uzuri wa asili isiyoguswa, miti mirefu, yenye majani mengi hutoa kivuli na hewa safi, huku mimea ya ardhi, ikionyesha utofauti wa mali asili, vichaka vimepangwa kwa ustadi kando ya njia, ishara ya juhudi na uhifadhi na upangaji wa mazingira.

Msichana ameketi kwenye benchi lililofunikwa kitenge cha rangi ya buluu na kijani. Amevaa koti jeupe, na mavazi mepesi. Pembeni kuna mkoba mkubwa, vikombe, maji na taka. Mazingira ni ya asili na mimea mingi ya mahindi, inaonekana nyuma.

Mwanaume aliyevaa mavazi ya kazi akiwa na simba mdogo mgongoni mwake, simba huyo anaonekana kumkumbatia mwanaume huyo kwa upendo kana kwamba ni rafiki yake wa karibu. Wapo ndani ya eneo la wanyama lenye uzio wa mbao.

Magari mbalimbali kama mabasi na magari madogo yakipita chini ya daraja kubwa la zenge linaloendelea kujengwa. Eneo la ujenzi limezungushiwa uzi kwa usalama. Ujenzi huu unaonekana kua sehemu ya mradi mkubwa wa miundombinu mjini.

Mandhari ya ziwa au bwawa lenye maji tulivu, ambapo watu wanajihusisha na shughuli za burudani. Katikati ya picha kuna watu wawili wanaoendesha baiskeli za maji. Kwenye upande wa kulia kuna mashua yenye watu walioketi ndani yake wakifurahia matembezi ya mashuani.

Mtu akijaza mitungi ya plastiki yenye rangi ya njano na bluu, kwa kutumia bomba linalotoa maji. Vitendo hivi vinayakisi juhudi za matumizi sahihi ya rasilimali na uboreshaji wa maisha kupitia dhibiti wa nyazo asili ya uendelevu.

Vifaru watatu wakitembea kwenye nyasi ndefu porini, mbele yao, kuna daraja refu lililopitia angani, linaonekana kuelekea mbali, anga ni ya mawingu meupe, mandhari inaonyesha uzuri wa asili, mnyama wa mbele ana pembe kubwa, mazingira ni ya utulivu na rangi za ardhi ni za kijani.

Watu wawili wanafanya kazi ndani ya mto mchafu uliosheheni taka hasa plastiki. Wamevaa mavazi ya kawaida, wakitumia vikapu vya mkono kuchota na kuchambua. Maji yanaonekana yenye ya rangi isiyo ya kawaida; yakionyeshana uchafuzi mkubwa wa mazingira.

Mandhari hii inaonyesha eneo la kijani kibichi lenye mti, na asili ya vichaka vinavyomea kwa wingi, ikiwa na mto mdogo, unaopita kwa utulivu, mazingira haya yanawakilisha umuhimu, wa kuhifadhi, uoto, na asili ya rasilimali, kama maji safi, kwa ajili ya vizazi vijavyo.

Kundi la mbuni wakitembea katika nyanda za asili, wakiwa mbele ya mandhari ya jiji lenye majengo marefu. Taswira hii inaakisi umuhimu wa kulinda maeneo ya wanyama pori hata karibu na mji. Uwepo wa viumbe hawa katika mazingira ya wazi inaashiria ya usimamizi bora wa mali asili.

Watu mbali mbali wakiwa katika zoezi la upandaji miti. Ishara ya juhudi za kuifadhi mazingira, mchakato huu huchangia urejeshi wa uoto, kuimarisha udongo na kupunguza ardhi za ukame. Ushirikiano wa mashirika, maafisa wa serikali na jamii ni muhimu katika kulinda mali asili.

Makaazi ya watu wengi, yaliyojengwa kwa mabati ya zamani. Nyumba zimejengwa kwa ukaribu sana , zikionyesha msongamano mkubwa. Eneo linaonekana kuwa na hali duni ya maisha. Kukiwa na miundo mbinu isiyo imara. Mitaro ya barabara haiyonekani wazi na kuna upungufu wa nafasi ya kijani.

Gari aina ya matatu linaonekana upande wa kulia wa picha, likiwa linaelekea mbele, kwenye njia ya kuingia mjini, upande wa kushoto wa barabara, unaonekana kuwa na uoto wa asali, miti na vichaka vyenye majani ya kijani, na maua yenye rangi nyekundu ya waridi.

Basi la abiria limesimama kando kando ya barabara kwenye eneo la mjini. Kuna bango lililoandika majina ya maeneo ambako basi hilo huenda. Pia kuna miti na majengo ya biashara, yakionyesha kuwa huo ni sehemu ya mtaa wenye shughuli nyingi mjini.

Barabara yenye njia mbili, inaonekana ikiwa tulivu watu wakitembea kandokando zake, kuna miti mingi na uzio wa kijani upande wa kushoto na upande wa kulia kuna ukuta na watu wamekaa. Hali ya hewa ni mawingu na magari machache yanaonekana kwa mbali, barabara ikiwa wazi.

Matatu ya rangi ya buluu, ikiwa imeegezwa kando ya barabara jijini Nairobi. Abiria wanaingia ma wengine wamesimama karibu. Barabara ina matope na maji yaliyotumaa. Majengo na mji yanaonekana nyuma, pamoja na bango la matangazo. Mandhari inaonyesha shuguli nyingi ya kila siku mjini.

Barabara yenye njia mbili kubwa. Kila upande ukiwa na magari mengi ikiwemo mabasi madogo yanayotumika kama usafiri wa umma. Pembeni mwa barabara, kuna majengo ya kibiashara na makazi na upande wa kushoto kuna uzio wa chuma pamoja na jengo kubwa la serikali au taasisi.

Inaonyesha eneo la mtaa wa jiji lenye shughuli nyingi, kuna watu kadhaa wamesimama na wengine, wakitembea pembeni ya barabara, mtu aliyevaa sare ya kuonyesha usalama barabarani, anashika mabango mawili juu, bango ndogo, linaonyesha bei ya, nauli, ikiwa ni shilingi hamsini, mtu mwingine aliyevaa sweta ya buluu yuko karibu, akitazama mtu anayeshikilia bango.

Mtaa mwenye shughuli nyingi katikati ya jiji, unaonyesha harakati za kila siku za usafiri wa umma. Matatu, zenye rangi angavu na miundo ya kuvutia zimeegeshwa pembeni zikisubiri abiria. Askari wa trafiki wanasimamia mwendo wa magari na watu kwa uangalifu. Wapita njia na wasafiri wanaonekana wakiharakisha kuelekea sehemu mbali mbali.

Barabara yenye shughuli nyingi katika jiji. Kuna msongomano mkubwa wa magari upande wa kulia wa barabara ambapo magari ya binafsi, mabasi ya umma na malori yanaonekana yakiwa kwenye foleni. Upande wa kushoto wa barabara, kuna masoko ya wazi na maduka madogo.

Mtaro wa ardhi uliojaa maji machafu pengine kutokana na mvua ama uvujaji wa maji taka, kando ya mtaro kuna kivuli cha mtu aliyechukua picha hilo kikianguka kwenye udongo upande wa kulia wa picha, sehemu hii inaonekana ni ya wazi huenda ni ya ujenzi, ukarabati au ni sehemu ya makazi yenye changamoto za mifereji na maji.

Kundi kubwa la ng'ombe limekusanyika kuzunguka kisima cha maji cha saruji wakinywa maji ya kwa utaratibu. Ng'ombe hao wanaonekana wenye afya ya utulivu. Mazingira yamejaa vumbi na miti imekauka ikiashiri hali ya ukame. Hii ni shughuli ya kawaida na ufugaji katika maeneo ya vijijini.

Hii ni bomba la plastiki, lenye rangi ya kijani, limeviringirishwa, kwa umbo la duara, na limefunganishwa kwa kamba nyeupe katika eneo kadhaa, hutumika kusafirisha vimiminiki, au gesi katika miundo mbinu ya majumbani na viwandani, linatengenezwa kwa nyenzo zinazodumu, na kustahimili shinikizi na hali mbali mbali za mazingira.